Watu wanne, wote wakiwa wamevalia nguo za kijani kibichi na kofia za upasuaji, wamekusanyika karibu na mgonjwa. Wote wamevaa barakoa za matibabu zinazofunika pua na midomo yao. Mikono yao imevalishwa glavu nyeupe wanapofanya kazi kwenye sehemu ya mwili iliyofunikwa.

Nehema nyeupe mtaalamu wa afya amevaa barakoa na shati la mistari anamchanja mwanamke alieketi. Mwanake anayechomoa sindano amevaa barakoa na kitambaa kichwani akionyesha utayari wake wa kupokea chanjo.

Mhudumu wa afya amevaa vazi la kujikinga, kutoka kichwa hadi miguu. Anamshika mgonjwa mgongoni. Mgonjwa amevaa gauni la hospitali lenye rangi ya buluu. Inaonekana kama wako ndani ya chumba cha hospitali au kliniki.

Kundi la watu wamekaa kwenye benchi refu wakisubiri wengi wao wakiwa wamevalia barakoa za uso. Baadhi yao wanaonekana kuzungumza au kutumia simu zao wakionyesha shughuli za kawaida za kusubiri.

Muuguzi amevaa barakoa na sare nyeupe akitoa sindano begani kwa mwanamke mwingine. mwanamke anayepokea sindano amevaa kitambaa chenye rangi nyingi, naye pia amevaa barakoa akionyesha utunzaji wa tahadhari za kiafya.

Gari jeupe kubwa la rununu lenye maandishi Mobile Clinic na Beth Mugo Cancer Foundation linaonekana likiwa limeegeshwa. Kwenye upande wa gari kuna picha za watu na alama ya msalaba wa bluu ikionyesha huduma za matibabu.

Gari jeupe limeegeshwa nyuma ya kundi la watu. Watu wengi wamekusanyika chini ya mti wakiketi kwenye viti au chini. Baadhi ya watu wakiwemo wanaume na wanawake wanahudhuria kikao fulani. Kuna meza ndogo mbele yao ikiwa na chupa na dawa.

Eneo la wazi. Kliniki ya rununu, Beyond Zero Mobile Clinic, inaonekana ikiwa imesimama. Lango jekundu limekunjwa chini kutoka kwenye kliniki likiongoza kuelekea mlango wake. Karibu na kliniki, hema nyeupe imesimama na watu wamekusanyika karibu na meza zilizowekwa chini yake.

Kliniki ya rununu nyeupe yenye mistari ya blue , imepaki kwenye udongo. Milango yake iko wazi, ikionyesha mambo ya ndani ya gari. Upande wa gari umeandikwa Mobile Clinic, na nembo za mashirika tofauti.

Wanawake watatu wamekaa nje wakia wamevalia nguo tofauti na wakiwa na vitu mkononi mwao. Mwanamke wa kwanza amevaa barakoa na ameshkilia chupi zenye picha za katuni, akionyesha bidhaa. Wawili wengine wamevalia sare za kijani, kila mmoja akiwa ameshkilia chupi na bidhaa nyingine.

Vifaa kadhaa vya meno vinavyong'aa na vya chuma vimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya zambarau. Kila kifaa kina umbo na matumizi tofauti , zikiwemo nondo, pini na kisu kidogo, vyote vikiwa vimetengenezwa kwa usahihi.

Meno ya mbele yapo wazi na mojawapo ya meno yamevunjika. Rangi ya meno inaonekana kuwa na madoa ya kahawia na sehemu nyeupe kuashiria matatizo ya meno. Fizi zinaonekana kuwa na afya ingawa kuna mistari ya kahawia karibu na sehemu ya meno inakutana na fizi.

Mchoro wa jino jeupe lililozungukwa, na zana mbalimbali za meno. Zana hizo ni pamoja na kioo cha meno, ndoano, mashine ya kuchimba meno, sindano, na koleo zana hizo zote zimeonyeshwa kwa rangi nyeusi.

Mdomo uliowazi una meno meupe na safi yakitabasamu. Mdomo wa chini una rangi ya pinki iliyokoza huku ule wa juu ukiwa na rangi nyeusi kidogo. Midomo inaonekana kuwa na unyevu na kung'aa.

Mkono wa mtu ukiwa umefunikwa na glovu ya bluu unashikilia kifaa chenye mpini wa njano, chini yake meza imefunikwa na kitambaa cha bluu na juu yake kuna zana mbali mbali za upasuaji au za matibabu zikiwa zimelala.

Mdomo wa mtu mwenye ngozi nyeusi uko karibu. Kidole kimoja kimenyanyua mdomo wa juu kikifichua ufizi na meno meupe safi. Meno yamepangwa vizuri na yanaonekana kuwa na afya. Ufizi una rangi nyekundu iliyo koza ukiashiria kuwa na afya njema.

Mdomo wazi wenye meno ya juu na ya chini ,huku meno mawili ya mbele ya juu yakiwa yamevunjika katikati. Mapengo makubwa yanaonekana wazi ,kwenye meno hayo yakionyesha uharibifu. Meno mengine yaliosalia yanaonekana kuwa meupe na safi.

Kuanzia mwanzo jino la mbele limevunjika likiacha pengo kubwa katika tabasamu. Mdomo umebana kidogo ukkifunuwa meno ya juu na ya chini tabasamu limebadilika kabisa likionyesha meno yaliyotegenezwa upya.

Daktari wa meno amevaa glavu za buluu na koti jeupe la maabara akishika kompyuta kibao. Kwenye skrini ya kompyuta kibao kuna picha ya eksrei ya taya ya binadamu inayoonyesha meno yote.

Haya ni mazingara ya ndani ya chumba cha daktari wa meno chenye vifaa maalum vya matibabu ya meno. Kiti cha mgonjwa cha rangi ya blue kinachoweza kurekebishwa kipo katikati ya chumba kikiwa na vifaa vingine muhimu vilivyounganishwa.

Mwanamke anamimina dawa ya meno kwenye mswaki ya blue na nyeupe, dawa ya meno ya rangi ya blue na nyeupe inatoka kwenye chupa ndogo nyeupe. Midomo ya mwanamke inaonekana wazi kidogo ikionyesha kuwa yuko karibu kuanza kupiga mswaki.

Eneo la ajali mbaya ya barabarani huku mabasi na magari megine yaliyoharibika vibaya yakijaza barabara. watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio wengine wakiwa watazamaji na wengine wakisaidia.

Mwanaume amesimama mbele ya gari la zima moto. Amevalia sare kamili za zima moto ikiwemo kofia ngumu ya manjano na vazi la kujikinga. Amevaa kifaa fulani chenye rangi nyekundu mkononi mwake.

Mwanamme amesimama karibu na shamba lenye moto mkali akijaribu kuuzima kutumia kifungu cha majani. Moto unawaka kwa nguvu ukitengeneza mosho mkubwa unao panda angani. Shamba limejaa majani makavu yakichochea moto kuenea haraka.

Zimamoto lenye rangi nyekundu na nyeupe limesimama kwenye barabara likiwa tayari kwa kazi. Juu ya paa lake, taa za bluu za dharura na ving'ora vinaonekana vikionyesha kuwa ni gari la huduma la dharura. Neno fire limeandikwa kwa herufi kubwa mbele ya gari.

Mfanyikazi wa uokoaji wakiwa wamevalia jaketi za kuokoa maisha za rangi ya chungwa. Wanashiriki katika operesheni ya uokoaji baada ya mafuriko. Maji ya kahawia yamefunika eneo kubwa na mabaki ya nyumba zilizoharibikiwa yamezagaa kila mahali.

Wanaume wawili wazima wamesimama mbele ya ubao wa kumbukumbu wakiashiria uzinduzi au kufunguliwa kwa kituo kipya. Wote wamevalia barakoa usoni wakionyesha kuzingatia kanuni za afya.

Jeshi wa Zima moto wanakimbia nje ya jengo wamevalia sare zao za kazi zenye kofia ngumu za rangi ya manjano ,moja wao anabeba machela akionyesha utayari kwa kusaidia ,sakafu ina maji ikitafakari anga ya mawingu.

Chumba hiki cha ofisi ni kidogo na chenye vitu vingi. Upande wa kushoto kuna kabati la chuma lenye rangi ya kijivu na juu yake kuna boksi za blue na karatasi. Ukutani kuna mabango yaliyobandikwa yakiashiria kuwa ni sehemu ya kazi au ofisi.

Rangi ya chumba iliyonyepesi na mashine mbili za maabara zimepangwa kwa wima zikionyesha mazingira ya kisayansi. kifaa cha juu ni kikubwa na kina udhibiti wa joto, Huku nembo ya Thermo ikionekana juu yake.

Kisanduku cheusi chenye kifaa cha matibabu kinachofanana na otoskopu kimefunguliwa na kuonyesha yaliyomo. Ndani ya kisanduku, kifaa chenyewe kimepangwa vizuri pamoja na vifaa vingine vidogo labda battery za ziada au vipuli.

Wodi ya hospitali ikiwa na kitanda cha uchunguzi kilichofunikwa na shuka nyeusi na vifaa vya matibabu vilivyopangwa pembeni. Upande wa kushoto kuna mashine ya ultra sound iliyo na skrini inayoonyesha picha za uchunguzi wa kimatibabu.

Dirisha la kupitishia vitu kati ya vyumba viwili. Mlango wa dirisha hilo umefunguliwa na trei inayoonekana kuwa na karatasi imewekwa ndani kupitia dirisha hilo. Chumba kingine kinaonekana kikiwa na viti vyeupe vya ofisi na meza.

Kifaa cha kisasa cha matibabu chenye skirini kubwa kinasimama mbele, skirini ya kifaa kina onyesha mchoro na namba mbalimbali labda zikiwakilisha mapigo ya moyo. Kamba na nyaya kadhaa zimeunganishwa kwenye kifaa.

Ndani ya chumba cha hospitali. Mfumo wa kudondoshea maji mwilini umeninginia kutoka kwenye stendi ya chuma ikiashiria mgonjwa anapata matibabu. Begi la maji linaonekana likishuka chini kupitia bomba nyembamba likionyesha kiwango cha maji kinachodondoka.

Jerikani nyeupe ya plastiki imesimama wima ikiwa na lebo ya zambarau enye maelezo ya bidhaa. Lebo inaonyesha Diarim surgical spirit na asilimia sabini ya ujazo ukionyesha matumizi yake katika huduma ya kwanza na matumizi ya upasuaji.

Vifaa vya maabara vimepangwa vizuri kwenye meza. Tarubini ya kisasa imewekwa katikati ikionyesha umuhimu wa utafiti. Nyuma kuna mashine zingine za kisayansi ikiwemo moja yenye lebo coslab .

Ubao wa matangazo unauliza swali je, msongo wa mawazo unakufanya uugue? Kuna mkanda wa kijani na nyeusi unaowakilisha afya ya akili na nembo ya Think Mental Health Jamaica. Chini yake kuna mwanamke amelala.

Sanduku la dawa linaloitwa Dexazone linaonekana likiwa na chupa ya dawa hiyo pembeni yake. Sanduku hilo lina rangi nyeupe na mistari ya kahawia na nyekundu likionyesha jina la dawa na maelezo ya matumizi.

Sanduku kubwa la Calpol likiwa na rangi ya waridi na nyeupe, juu ya sanduku kuna nembo ya GSK na jina la jina la Calpol limeandikwa kwa herufi kubwa. Maandishi kwenye sanduku yanaeleza kua ni Suspension na inatoa maelezo ya matumizi.

Mkono wa mtu uliovaliwa glavu za buluu ukishikilia mkono mwingine labda ukijiandaa kutoa sindano au kuchukua sampuli. Inaonekana kama utaratibu wa kimatibabu unafanywa labda katika kliniki au hospitali.

Mhudumu wa afya anachanja mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mama amevaa shati lenye nukta nyeupe-nyeusi akiwa ameshika mtoto wake kwa upole. Mtoto mchanga amevaa nguo zenye miraba miraba na anaoneka akipokea chanjo.

Huu ni mchakato wa kumnywesha mtoto dawa au chanjo kwa kutumia chupa ndogo ya bluu. Mkono wa mtu mzima unaonekana ukishika mdomo wa mtoto ukimsaidia kumeza. Mtoto anaonekana kuwa mchanga na umakini mkubwa unafanywa kuhakikisha anatumiwa dawa vizuri.

Wauguzi wakiwa wamevalia glovu ya buluu na barakoa wanampa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mtoto mchanga amevaa kofia ya pinki na amefungua blanketi akishikiliwa kwa upole na mzazi wake. Hali hii inaonyesha huduma ya afya ya msingi inayotolewa kwa watoto wadogo.

Sindano imeingizwa kwenye chupa ya dawa yenye rangi ya buluu. Hii ni mchakato wa kuchota dawa .Kimiminika cha buluu kikionekana wazi ndani ya sindano kikiwa tayari ya matumizi.

Bango linatangaza kampeni ya dharura ya afya ya umma. Juu kabisa, nembo za shira la afya duniani, World Helath Organisation na UNISEF, zipo. Ujumbe mkuu unahusu wito wa dharura wa kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia na kukabiliana na mlipuko wa surua na polio.

Kikundi cha wanawake na watoto wamekusanyika kwenye ardhi iliyonyauka. Huku majengo rahisi yakionekana nyuma. Watu wengi wamekaa chini, wengine wakiwa wamebeba watoto. Mwanamke mmoja amesimama akitazama mbali akionyesha uhusiano kati ya watu hawa.

Mkono uliovalia glavu nyeupe unashikilia kifaa kidogo chenye ncha nyekundu ukijiandaa kuchukua sampuli ya damu kutoka kidole gumba cha mkono mwingine. Kidole gumba kimekuwa kikitayarishwa kwa ajili ya kuchukuliwa sampuli labda kwa ajili ya uchunguzi wa ugonjwa au vipimo vingine.

Mikono miwili ya watu wazima inamshika mtoto mchanga kwa uangalifu. Mmoja wa watu wazima anashikilia chupa ndogo yenye dawa nyekundu na kuimwagia mdomoni mwa mtoto. Mtoto mchanga amelala chali akiwa amevaa shati la rangi la chungwa.

Mtu mzima aliyevaa aproni ya njano na miwani anampa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mtoto mchanga amevalia vazi lenye rangi nyekundu na nyeupe, akionekana wazi akifungua mdomo kupokea chanjo.

Ni wa rangi ya kijani una kaa katikati ya pini nyingi za boli zilzotawanyika, baadhi ya pini zimesimama wima huku zingine zikiwa zimeanguka chini, zikionyesha mchezo ulio malizika. Kila pini ina mistari miwili ya rangi nyekundu karibu na ncha yake.

Hii ni sehemu ya ukumbi wa mazoezi, yenye vifaa vingi vya mazoezi, mashine za kunyanyua uzito zilizo na diski za rangi tofauti, kama vile nyekundu na njano, zimepangwa kwenye fremu za chuma.

Kuna seti kamili ya vifaa vya ulinzi kwa ajili ya michezo kama kuteleza kwa magurudumu au baiskeli. Kofia nyeusi ya chuma yenye matundu ya hewa imewekwa upande wa juu kushoto. Chini ya kofia kuna jozi mbila za pedi za magoti nyeusi na jozi mbili za pedi za viwiko nyeusi.

Hapa pana mti wa migomba uliojaa matunda mabichi ukiwa umesimama chini ya jua kali. Majani makubwa na mapana ya migomba yametawanyika pande zote yakitoa kivuli na kuunda mandhari ya kijani kibichi.

Majani marefu membamba ya kijani kibichi yanajitokeza katikati ya mimea mingine. Mwanga wa jua unapenya kutoka juu. Ukiangazia jani hilo kuu na kuunda miali ya kung'aa. Mimea mingine ya kijani inazunguka jani hilo ikionyesha mazingira ya asili na poli.

Mwangaza wa jua unapita kati kati ya majani ya mti mkubwa ulio kati kati ukiunda vivuli kwenye ardhi. Majani ya kijani kibichi yanang'aa kwa nuru na matawi ya mti yanaonekana yamejipinda na kuwa na rangi ya kahawia.

Tawi mengi iya mti yaliyojaa majani mabichi na yenye matunda madogo ya rangi ya kijani. Muinzi ya jua inachungulia kupitia majani ikileta mwangaza na vivuli vilivyochanganyikana.